Mchoro huu unaonyesha dhana ya elimu mitandaoni au kujifunza kwa kasi yako mwenyewe. Mwanaume anaonekana akitoka kwenye skirini ya kompyuta ndogo akiashiria kufundisha au kutoa maudhui. Upande wa kulia kuna rundo la vitabu likiwakilisha maarifa au nyunzo ya kujifunza. Mandhari nyuma yana maumbo ya kikaboni na rangi za buluu na kijani zikipa picha hisia ya kisasa na ya kirafiki.

Skrini ya kompyuta ndogo inaonyesha maandishi E-Learning kwa herufi kubwa nyeupe. Karibu na kompyuta kuna taswira ya kichwa ya binadamu chenye ubongo, kikiunganishwa na alama mbalimbali za teknolojia. Mandhari ya nyuma inaonyesha ramani ya dunia na mistari ya mawasiliano, ikionyesha muunganisho wa kimataifa. Inaashiria dhana ya kujifunza kwa njia ya mtandao na teknolojia.

Mwanaume aliyevaa suti na tai ameketi kwenye meza ya mbao, akitumia kifaa chenye skrini ya kugusa. Anaonekana akizingatia sana anachokifanya kwenye skrini huku mkono wake mmoja ukiwa juu ya kifaa na mwingine ukiwa umeshika kalamu na daftari. Chumba kinaonekana kuwa na mazingira tulivu labda ofisi au chumba cha kusomea. Na kuna vitu kadhaa vya mapambo kwa nyuma. Nuru ya jioni inaonekana kupitia dirisha kubwa la upande wa kulia.

Watu watatu wanaonekana wakishirikiana wakiangalia kifaa cha kidijitali ambacho mmoja wao amekishika. Msichana aliye mbele amevaa sweta ya kahawia na anatabasamu pana akionekana kufurahishwa na anachokiona. Nyuma yao rafu za vitabu zimejaa zikionyesha mazingira ya maktaba au chumba cha kusomea. Watatu hao wanaonekana wamefurahi na wako na ushirikiano.

Mfumo wa teknolojia unaonekana, ukiwa na kompyuta ndogo na ikoni zinazounganishwa. Ikoni hizi zinawakilisha mawasiliano, wingu, usalama na mawazo. Muundo wa mtandao unaonesha muunganisho wa kimataifa. Kifaa cha kompyuta kinakaa mbele kikionyesha jukwaa la kidigitali.

Kijana anaonekana ameketi mbele ya kompyuta ndogo, akionekana kufikiria kwa makini. Ameshikilia kidevu chake kwa mkono mmoja akitazama juu. Kuna daftari na kalamu karibu naye mezani. Nyuma yake, kuna rafu na vitabu na mimea ndani ya nyumba.

Picha ya mtu anayeonekana akichapa kwenye kompyuta ya mkononi iliyowekwa kwenye meza. Juu ya skrini kuna picha ya mwanamke akiongea, ikionyesha mkutano wa video au simu. Kwenye meza, kuna vitabu, kalamu, kikombe na mmea mdogo, ikionyesha mazingira ya ofisi ya nyumbani au eneo la kazi. Hii inaweza kuwa mtu anayefanya kazi kwa mbali au mnashiriki katika mkutano wa mtandaoni.

Mwanamke mmoja anaonekana akifanya kazi au akitumia kompyuta mpakato kwenye meza kubwa ya mbao, huku akitabasamu kwa furaha. Amekaa kwenye kiti chenye muundo wa kupendeza akionyesha utulivu na raha katika anachokifanya. Mbele yake, kuna gilasi ya maji na bidhaa ya karatasi zikionyesha mazingira ya ofisi ya nyumbani au kusomea. Dirisha kubwa lenye miti linaonekana nyuma yake likiuruhusu mwanga wa asili kuingia ndani.

Mtu mmoja mwenye nywele zilizo kunjamana ameketi kwenye meza ya mbao, akiwa amejikita kwenye kompyuta ndogo. Kwenye skrini ya komputa ndogo, kuna mkutano wa video unaoonyesha watu wengine kadhaa, kuashiria mawasiliano ya mbali. Meza imejaa vitu mbali mbali kama vile taa, vitabu na daftari, ikionyesha mazingira ya kazi au masomo. Inawezekana anashiriki katika mkutano wa kazi au darasa la mtandaoni kutoka nyumbani.

Katika taswira hii, wanafunzi kadhaa, wengi wao wakiwa wamevaa hijabi, wamejikita katika kutumia kompyuta kibao darasani. Wanawake wawili walio mbele wanatabasamu kwa furaha, wakionyesha shauku yao katika kujifunza kutumia teknolojia. Viti na meza za zamani za mbao zinaashiria mazingira ya shule.

Mwanamke mwenye nywele za kumeremeta ameketi mbele ya kompyuta ya mkononi akionekana kujihusisha na kazi yake. Amevaa sweta nyekundu na anaonekana akifikiria kwa makini, akiweka mkono wake kwenye kidevu. Kompyuta yake imewekwa kwenye stendi maalum ikionyesha mazingira ya ofisi au chumba cha kazi. Kwa nyuma mazingira yanaonekana kuwa ya kisasa na yaliyo pangika vizuri.

Mwanaume anaonekana amevaa kifaa cha uhalisia pepemashoni pake akitazama juu. Macho yake yanaonekana yakiakisi mwanga kutoka kwenye ulimwengu halisi unaoonekana mbele yake. Taswira za digitali zenye kung'aa zikiwemo grafu na data zinaonekana zikielea angani mbele yake. Hali hii inaonyesha matumizi ya teknolojia ya hali ya juu labda kwa ajili ya burudani, elimu au kazi.

Mchoro unaonyesha mpangilio wa vifaa vya masomo au kazi kwenye sehemu tambarare. Kompyuta mpakato inaonyesha skrini yenye picha ya wanafunzi na alama za mtandao, iko katikati. Kando yake kuna kikombe chekundu, labda cha kahawa au chai na daftari mbili zilizofunguliwa, zenye kalamu na miwani juu yake. Simu ya mkononi yenye programu, inaonekana kama ya kujifunza, pia imewekwa karibu.

Mtu mdogo anaonekana akijifunza akiwa ameketi kwenye meza akitumia kompyuta kibao na daftari. Tabasamu pana usoni mwake linadhihirisha furaha au umakini wake katika shughuli anayoifanya. ameshika penseli kwa mkono wake wa kulia akionekana kuandika au akifanya kazi yake, kazi nyingine.

Mwanaume anayeweza kuwa mwalimu au mkufunzi anaonekana akizungumza mbele ya kamera ya simu iliyowekwa kwenye stendi. Amevalia koti la buluu na shati la rangi ya machungwa, na anaonekana akifundisha au kutoa mada akishikilia kalamu mkononi moja na karatasi nyingine. Nyuma yake kuna ubao mweupe wenye milinganyo ya hisabati imeandikwa ikionyesha mazingira ya darasa au masomo. Ana kompyuta ndogo mbele yake na vitabu vichache.

Watoto watatu wamekaa nje wakitumia kompyuta ndogo, labda wakijifunza au kucheza. Mtoto wa kike wa katikati anaonekana akitumia kompyuta ndogo, huku wenzake wakitazama kwa umakini. Nyuma yao, kuna miti na bustani, ikionyesha mazingira ya asili. Wanaonekana wamefurahia shughuli yao wakiwa wamevalia nguo za kawaida zinazofaa kwa hali ya hewa.

Mwanamume mmoja ameonakana amevaa suti na tie akiwa ameketi kwenye meza. Anaonekana akiandika kwenye karatasi huku akitazama chini kwa umakini. Mbele yake kuna kompyuta na sticker ya njano, iliyobandikwa kwenye kando ya skrini. Mazingira yanaonekana kuwa ya ofisini au nyumbani, ikionyesha mtu anafanya kazi au anasoma.

Kundi la wanaume sita wanaonekana wakiwa wamekusanyika karibu na meza kubwa wote wakitumia kompyuta ndogo. Wanaonekana wakijishughulisha na kazi zao. Wengine wakiwa wameva vipokea sauti masikioni, ikionyesha mazingira ya ofisi au chuo kikuu. Kuna chupa za maji na vifaa vingine vya kibinafsi mezani, ikionyesha kuwa wamekuwa wakifanya kazi kwa muda mrefu. Mazingira ya jumla yanaonekana kuwa ya kushirikiana na yenye tija.

Mikono ya mtu inaonekana ikichapa kwenye kibodi cha kompyuta ya mkononi ikionyesha matumizi ya teknolojia. Kompyuta nyingine ya mkononi inaonekana kwa nyuma ikionyesha mazingira ya kujifunza au kufanya kazi kwa pamoja. Mtu anayechapa amevaa saa mkononi akionyesha labda umakini kwa wakati. Inawezekana kuwa ni katika darasa la kompyuta, maktaba au ofisi ambapo shughuli za kompyuta zinafanyika.

Kundi la vijana wanne linaonekana wakishirikiana, wakiangalia kifaa cha mkononi. Wanafunzi hao wawili wa kike walio mbele wanaonekana wakishangaa au wakifurahishwa na kile wanachokiona kwenye simu. Kijana aliye upande wa kulia amevaa kofia na anatabasamu, akionyesha uhusiano mzuri kati yao. Baadhi yao wamebeba vitabu, kuashiria kuwa wao ni wanafunzi au wako kwenye mazingira ya kielimu.

Nembo ya online education inaonyeshwa kwa uwazi katikati. Kifaa cha kompyuta kimeonyeshwa kikiwa na hati ya manjano na kishale cha panya kwenye screen . Upande wa kulia wa skrini kuna kisanduku cha mazungumzo chenye alama tatu za tiki kuashiria kukamilika kwa kazi au maswali. Muundo huu unaashiria kujifunza kupitia intaneti na kufaulu katika masomo.

Mtoto mdogo anaonekana ameketi mbele ya kompyuta ndogo akiwa amevaa vipokea sauti vyeupe. Anaonekana akizingatia jambo fulani kwenye skrini huku uso wake ukiwa na sura ya kutafakari au kuchanganyikiwa kidogo. Nyuma yake kuna sebule yenye sofa na rafu ya vitabu vinavyoonekana kwa mbali. Hali hii inaashiria labda masomo ya mtandaoni au burudani ya kidijitali.

Mtu mmoja anonekana akiwa ndani ya treni, akiwa amevaa vipokea sauti vya maskioni vyeupe na miwani, anaonekana akitabasamu huku akiandika kwenye daftari, huku kompyuta ndogo ikiwa wazi mbele yake. Dirisha linaoneka likionyesha mandhari ya nje iliyoko na mwanga wa jua, kuashiria kuwa treni inatembea mchana. Kwa jumla, inaonekana kama mtu anafanya kazi au anasoma akiwa safarini.

Mtoto anaonekana ameketi mbele ya kompyuta ndogo akifanya kazi au kujifunza, anaonekana akipunga mkono au kushangaa huku mdomo wake ukiwa wazi. Mtoto ameshikilia penseli na daftari liko wazi mezani, nyuma yake kuna rafu iliyo na vitu mbalimbali ikiashiria mazingira ya ndani ya nyumba

Mwanafunzi anaonekana akihudhuria darasa la mtandaoni au akifanya utafiti akiwa na kompyuta mpakato mbele yake. Kwenye skrini ya kompyuta mwalimu anaonekana akifundisha na ubao mweupe mwenye hesabu unaonekana nyuma yake. Mwanafunzi huyo amevaa shati la miraba na anaandika kwenye daftari akionyesha umakini katika masomo yake.

Mwanaume anaonekana ameketi kwenye dawati, akisoma au akifanya kazi katika mazingira yanayoonekana kuwa maktaba au chumba cha kusomea. Anatabasamu, akionyesha utulivu na umakini kwenye kazi yake. Mbele yake, kuna kompyuta mpakato na daftari, huku akitumia kalamu kuandika. Nyuma yake, kuna rafu za vitabu zilizopangwa vizuri zikijaa vitabu vingi, ikionyesha mazingira ya kielimu.

Jengo kubwa linaonekana kuwa la kihistoria na la kifahari. Limesimama na limezungukwa na bustani ya kijani kibichi iliyopambwa vizuri. Limesimama chini ya anga lenye mawingu kidogo, likionyesha hali ya hewa ya utulivu. Barabara ya lami iliyokuwa na mvua inaonekana mbele, na mimea iliupunguzwa vizuri imepangeka kando ya barabara, ikionyesha matunzo mazuri ya mazingira. Muundo wa jengo unaonyesha mtindo ufanisi wa kikoloni.

Eneo la ndani la jengo la kanisa linaonekana wazi likiwa na safu nyingi na viti vya kuketi. Alter yenye msalaba mkubwa katikati imewekwa mbele ya ukuta mweupe. Kuna mimea ndani iliyopangwa vizuri karibu na alter ikiongeza uzuri wa asili. Muundo wa paa ni wa mbao unaotoa hisia ya urembo na heshima.

Katika taswira hii, tunaona chumba cha madarasa ambamo mwalimu anaonekana akifundisha. Anaandika kwenye ubao mweupe mkubwa, huku wanafunzi kadhaa wakiwa wameketi kwenye viti na meza zao, wakifuatilia somo. Wanafunzi wengine wanaonekana wakichukua madokezo au wakifanya kazi zao. Mwanga wa kutosha unaingia darasani kupitia dirisha au taa za dari. Mandhari ya jumla inaonyesha mazingira tulivu ya kujifunzia.

Linaonekana kuwa darasa lililo kuwa tupu, likiwa na madawati na viti vingi vya mbao vilivyopangwa kwa safu. Mbele ya darasa kuna ubao mweusi na ramani ya dunia iliyokua imening'inia ukutani. Madawati yamechakaa kidogo yakiashiria matumizi ya muda mrefu. Mazingira ya jumla yanaonyesha darasa la shule la kawaida, lisilo kuwa na wanafunzi kwa sasa.

Maktaba hii ina rafu ndefu zilizojaa vitabu vilivyopangwa vizuri. Vitabu vya rangi mbalimbali vinavyoonekana vikiwa vimepangwa kwenye rafu za chuma. Mbele ya rafu hizo kuna meza na viti vikiashiria eneo la kusoma au kujifunzia. Nuru inayoingia inaonekana kutokea upande ikiangazia chumba hicho cha utulivu.

Kuna chumba tupu chenye kuta za rangi ya waridi na sakafu ya mbao ngumu yenye kung'aa. Dirisha kubwa la bei linaonekana katikati ya ukuta wa mbali, likitoa mwanga wa kutosha. Chini ya dirisha kuna benchi lililojengwa ndani ya sehemu za kuhifadhi vitu, zikionyesha uwezo wa kuketi au kuweka vitu. Inaonekana kama chumba hiki kimepangwa kwa ajili ya burudani au kupumzika.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya gorofa kimeonekana kikiwa na magodoro meupe na mashuka. Vitanda hivyo vimetengenezwa kwa mbao. Na kuna ngazi ndogo za kupandia kitanda cha juu. Dari ya chumba ina mbao zilizopangika vizuri, zikiongeza mvuto wa asili. Inawezekana ni chumba cha kulala katika hosteli, nyumba ya wageni, au kambi.

Kuna vitanda viwili vya ghorofa katika chumba hiki, vyote vikiwa vya mbao na magodoro meupe. Kuta za chumba zimepakwa rangi ya zambarau isiyokolea, zikitoa hisia ya utulivu. Sakafu ni ya mbao, ikiongeza joto na asili kwenye chumba. Hali ya jumla ya chumba inaonekana kuwa rahisi na safi, ikionyesha nafasi inayoweza kutumika kama bweni au chumba cha kulala cha wageni.

Uwanja wa mpira unaonyesha wachezaji wawili wakishindana kuwania mpira. Mchezaji mmoja amevaa jezi nyeusi namba twenty one na mwengine amevaa jezi nyeupe namba fifteen . Refa akiwa amevalia jezi ya manjano amesimama karibu nao akifuatilia mchezo. Kwa nyuma, ubao wa matokeo unaonekana ukionyesha Victor na alama za mchezo.

Wanafunzi kadhaa wamekaa kwenye viti vyeupe wakitumia kompyuta zilizopangwa kwa safu. Kila mwanafunzi anaonekana amejikita kwenye skrini yake wakifanya kazi au kujifunza. Kompyuta zinaonekana kuwa za aina ya zamani zikiwa na skrini kubwa ya CRT.Ukuta wa chumba una rangi ya kahawia isiyokolea na kuna ubao mweupe uliopachikwa ukutani kwa ajili ya maelezo.

Kinaonekana chumba cha mikutano kisicho na watu, kikiwa na meza ndefu ya mviringo katikati. Kuna viti vingi vyeusi vilivyopangwa kuzunguka meza, vikiashiria kuwa chumba hicho hutumika kwa mikutano wa watu wengi. Ukutani kuna skrini kubwa ya televisheni iliyowashwa na ubao mweupe wa kuandikia umewekwa karibu nayo. Chumba hicho kinaonekana kuwa safi na chenye mwanga wa kutosha, kikiwa tayari kwa matumizi.

Chumba kidogo kimepangwa kwa ajili ya kuishi na kusoma. Kina friji, microwave , kettle , meza ya kusoma na kabati kubwa. Pia kuna televisheni iliyopachikwa ukutani pazia la kijivu dirishani.

Chumba hiki kinaonekana kuwa chumba cha kulala chenye vitanda vya ghorofa. Vitanda viwili vya ghorofa vinaonekana wazi kimoja kila upande wa chumba kikiwa na za ngazi za kupandia. Katikati ya chumba kuna kabati nyeupe ndefu yenye rafu na draw ikitoa nafasi ya kuhifadhi vitu. Sakafu ina zulia la rangi ya kahawia na kwa umbali kuna sehemu ya kuoshea mkono inayoonekana kwenye chumba cha jirani.

Mwanamke mwenye nywele ndefu zilizosokotwa anaonekana akisimama juu ya ngazi fupi, akichagua kitabu kutoka kwenye rafu iliyojaa vitabu , anavaa fulana nyeupe na suruali nyeusi akionekana kujikita katika kutafuta kitabu anachokihitaji . Nyuma yake kuna rafu nyingi zilizojaa vitabu vya aina mbalimbali ikionyesha kuwa yuko katika maktaba kubwa au duka la vitabu.

Bwawa hili la kuogelea linaonekana kuwa mahali pazuri pa kupumzika na kuburudika. Lina maji safi ya bluu na limezungukwa na vigae vya rangi ya kahawia. Kando ya bwawa kuna viti vingi vya kupumzika vya rangi ya chungwa, vikionyesha kuwa mahali hapo panatumiwa sana . Nyuma ya bwawa kuna jengo lenye kuta za mawe na miti mirefu na mnara wa mawasiliano unaonekana kwa umbali.

Chumba hiki kinaonekana kama darasa la kompyuta likiwa na wanafunzi kadhaa walioketi kwenye kompyuta. Mwalimu anaonekana akitembea katikati ya wanafunzi labda akitoa msaada au maelekezo. Wanafunzi wa umri tofauti wanaonekana wakitumia kompyuta wakionyesha shughuli za kujifunza au kufanya kazi. Kwa jumla mandhari hii inaonyesha mazingira ya elimu yenye teknologia inayotumika kwa kujifunza.

Kikundi cha wanafunzi au wataalamu wamevalia makoti meupe ya maabara wakifanya kazi katika maabara. Wanaonekana wakiwa wamejikita katika vifaa vya elektroniki na nyaya zilizopangiliwa kwenye meza. Mmoja wao anaonekana akitoa maelekezo au akionyesha kitu muhimu kwenye vifaa huku wengine wakisikiliza kwa makini. Mazingira yanaonyesha shughuli za kielimu au utafiti wa kisayansi.

Ukumbi huu umejaa watu wengi walioketi kwenye viti vyekundu. Wengi wa waliohudhuria wanaonekana wakiwa wamevaa sare za rangi ya zambarau na nyeupe wakionyesha kuwa wanaweza kuwa wanafunzi au washirika wa shughuli fulani. Baadhi ya watu wanaonekana wakishika vitabu au madaftari, ikionyesha kuwa wanashiriki katika hafla ya kielimu au mkutano. Kwa umbali nguzo iliyo na nembo ya USIU Africa inaonekana ikitoa muktadha wa eneo.

Jengo refu la ghorofa nyingi linaonekana likiwa na rangi ya waridi na kijivu. Linasimama chini ya anga safi la blue . Kila ghorofa ina balconies yenye vifaa vya chuma vyeupe zikionyesha muundo wa makazi au hosteli. Dirisha na milango mingi inaonekana kwenye kila ghorofa ikionyesha vyumba vingi. Kwa mbali kuna mti mdogo wenye majani machache mbele ya jengo ukiongeza mandhari ya asili.

Majengo haya yanaonekana kuwa makazi ya kupangisha au hosteli yakiwa na ghorofa mbili. Milango na mafremu za madirisha zina rangi ya blue iliyong'aa. Ikitoa tofauti na kuta za rangi machungwa na kijivu. Katikati ya majengo kuna ua wazi ambapo nguo zimeanikwa zikionyesha shughuli za kila siku. Kwa jumla, muundo huu wa majengo unaonekana kuwa wa kawaida kwa majengo ya makazi katika eneo hili.

Mandhari hii inaangazia ukumbi wa darasa uliojaa wanafunzi na watu wazima, wote wakiwa wamekaa kwenye viti vya mbao vilivyopangwa kwenye safu. Wengi wao wanaonekana makini, wakifuatilia jambo fulani, huku baadhi yao wakiandika au kutazama mbele. Paa la ukumbi limejengwa kwa mbao, likitoa mwonekano wa asili na joto.

Darasa tupu lenye viti na meza vimeongwa kwa safu nadhifu vikiashiria utayari wa wanafunzi, ubao wa kijani kibichi uko katikati ya ukuta wa mbele, ukisubiri kuandikwa maarifa mapya, ramani ya dunia imening'inia upande wa kulia, ikiongeza kipengele cha elimu ya jeografia, chumba kinaonekana kimetuzwa vizuri na kina mwanga wa kutosha, tayari kwa mazingira ya kujifunza.

Rafu kubwa iliyojaa vitabu vya rangi mbalimbali inaonekana. Vitabu vimepangwa vizuri kwenye rafu, vingine vikiwa vimepangwa wima na vingine vimelala. Upande wa kulia, kuna rundo la vitabu vingine vinavyoonekana juu ya meza au rafu. Inaonekana kama duka la vitabu au maktaba yenye mkusanyiko mkubwa wa machapisho.

Bango kubwa lenye rangi ya buluu na nyeupe linaonekana wazi, likitangaza huduma za YWCA Kenya hostels na huduma zingine. Bango hilo limewekwa kwenye ukuta wa mawe uliojengwa vizuri, ukiwa na uzio wa chuma juu yake. Nyuma ya ukuta kuna miti mikubwa yenye majani mengi, ikionyesha mazingira ya kijani kibichi. Njia ndogo ya lami inaonekana mbele ya ukuta, ikiwa na nguzo za umeme na magari yaliyopaki kwa mbali.

Kundi la watoto linaonekana likiwa limekaa likizunguka meza kubwa ya mbao ndani ya maktaba. Baadhi ya watoto wanatumia vifaa vya kielektroniki vinavyofanana na kompyuta ndogo au komputa za mkononi. Kuna wengine wakiangalia vitabu. Nyuma yao kuna rafu zilizojazwa vitabu mbalimbali, vikionyesha kuwa ni mazingira ya kujifunza. Watoto hao wanaonekana wamejishughulisha na shughuli zao wakifurahia muda wao katika nafasi hii ya kielimu.

Linaonekana kuwa darasa kubwa lenye viti na meza nyingi zilizopangwa kwa safu. Viti vingi vinafanana, vikiwa ni viti vya mbao na fremu za chuma. Kuna ubao mweupe mbele ya darasa ukiashiria mahali pa kufundishia. Chumba kinaonekana kuwa tupu bila wanafunzi au walimu labda kikiwa kinasubiri kuanza kwa masomo.

Huu ni mtazamo wa chumba cha mihadhara kisicho na watu. Kikiwa kimepangwa kwa mpangilo maalum safu nyingi za viti vyeusi na meza za mbao nyepesi zimepangwa mbele. Zikiangalia kuelekea sehemu isiyoonekana ya mbele. Sakafu inaonekana kuwa safi na yenye rangi ya kijivu, ikionyesha mazingira ya kisasa. Kuta nyeupe na madirisha makubwa yaliyopo upande wa kushoto, yanaonyesha mwanga wa asili.

Msichana mdogo ameketi kwenye meza ya mbao akiwa amevaa miwani ya usalama akifanya jaribio la Kisayansi. Anaonekana akimimina kimiminika chenye rangi ya zambarau, kutoka kwenye chupa ndefu. Ndani ya chupa nyingine pana, ilio na kimiminika jekundu, bodi nyeusi iliyo nyuma yake na formula za kemikali na michoro mbali mbali. Ikionyesha mazingira ya maabara au darasa la Sayansi.

Kijana mmoja anaonekana ameketi kwenye meza, akitazama kompyuta ndogo iliyoko mbele yake. Amevalia shati la njano na kaptura na anaonekana akishikilia kitu kidogo mkononi mwake labda kalamu au kifaa kingine. Nyuma yake kuna ngazi ya mbao na mazingira ya ndani ya nyumba inaonekana. Inawezekana anajifunza, anafanya kazi au anashiriki katika mkutano wa mtandaoni.

Mwanamke anaonekana ameketi sakafuni akitumia kifaa cha breili. Akionyesha ufundishaji an ujifunzaji kwa watu wenye ulemavu wa macho. Watoto kadhaa wamevaa sare za shule za blue . Wamekaa pia sakafuni wakiandika au kusoma vitabu. Mazingira yanaonekana kama darasa rahisi na kuta za zege na mwangaza wa asili. Wanafunzi wengine wanaonekana nyuma wakiendelia na shughuli zao za masomo.

Mwanaume mmoja mwenye miguu bandia, amesimama akivuka mikono kifuani, akiwa na watoto wanne pia wenye miguu bandia. Watoto hawa wamejipanga kando yake na wote wamevaa nguo za kawaida. Kwa nyuma, kuna bango la jina Vicexpress na neno jumping , ambalo huenda linaashiria shirika au mpango wa kusaidia watu wenye ulemavu wa miguu. Watoto hawa wanaonekana wenye furaha na tabasamu, wakionyesha matumaini na uwezo licha ya changamoto zao.

Kijana mmoja anaonekana ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa amevaa nguo za mistari na anatabasamu usoni. Mwanamke anaonekana ameketi karibu naye akimwonyesha kitabu au kadi fulani. Wote wawili wanaonekana kuwa na uhusiano mzuri na wenye furaha wakishirikiana kwenye shughuli hio. Nyuma yao kuna rafu za vitabu vya kuchezea zikionyesha mazingira ya shule au kituo cha huduma cha watoto.

Onyesho lina mwanafunzi akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu ndani ya maktaba. Anashikilia kitabu wazi na anaonekana akisoma kwa umakini. Reki za vitabu zilizojaa vitabu ziko ndani yake zikionyesha mkusanyiko mkubwa wa masomo. Mazingira yanaonekana kuwa tulivu na yanayofaa kujifunza au kusoma.

Watu watatu wanaonekana wakifanya kazi kwenye kompyuta. Mwanamume mmoja amesimama akiegemea mezani huku mwanamume mwengine akiwa ameketi akitumia kompyuta ndogo, akionekana akibofya kibodi. Mwanamke aliye upande wa kushoto anaonekana akitabasamu akiwa ameketi mbele ya kompyuta ndogo yake mwenyewe. Mazingira yanaonyesha darasa au maktaba na rasilimali za kompyuta zinazopatikana pa kujifunzia.

Mwalimu anaonekana akimfundisha mtoto mchanga ishara za herufi. Amesimama mbele ya bango kubwa lililoandikwa irabu vowels na herufi A, E, I, O, U . Kwenye bango hilo, kuna michoro inayoonyesha ishara ya mikono kwa kila irabu. Nyuma yao kuna ubao mweusi unaoashiria kuwa wako darasani au mazingira ya shule.

Corridor ya shule inaonyesha wanafunzi na mwalimu wao wakitembea na mwalimu akiskuma kiti cha magurudumu chenye mwanafunzi. Wanafunzi wengine wanaonekana wakishangilia na kuangaliana, wakionyesha mazingira rafiki na jumuishi. Mabango ya michoro ya watoto yanaweza kuonekana kwenye ukuta wa kijani kibichi upande wa kushoto, ikionyesha mazingira ya kujifunzia. Nuru kutoka nje inaangazia corridor , ikionyesha kuwa labda ni mchana.

Katika chumba chenye mwanga, mwanaume mzima anamsaidia mtoto mdogo kuchora kwenye e zone .Mtoto huyo anayetoa hisia ya kuwa na down syndrome anaonekana akijifunza au kushiriki katika shughuli ya sanaa. Wote wawili wanaonekana wamejikita kikamilifu kwenye uchoraji wakionyesha ushirikiano mzuri.

Wanafunzi wawili wamekaa kwenye meza ya mbao yenye rangi ya bluu iliyochakaa wakionekana kushiriki katika somo. Mwanafunzi wa kiume aliye mkubwa ananyoosha mkono wake juu, akionyesha ana swali au anataka kujibu. Mwanafunzi mwingine akiwa mdogo anaonekana akimwangalia yule wa kwanza huku akishika kichwa chake. Kitabu, vitabu vya shule na vifaa vya kuandikia vimetapakaa mezani, vikionyesha mazingira ya darasani.

Watu watatu wanaonekana wakisoma au wakifanya kazi katika maktaba au chumba cha kusomea. Kijana mmoja aliye mbele, anaonekana wakisoma kitabu cha breili, akionyesha anaweza kuwa na ulemavu wa macho. Nyuma yake, watu wengine wawili wanaonekana wakitumia kompyuta mpakato na kusoma vitabu, wakionyesha shughuli mbalimbali za masomo. Rafu za vitabu zilizojaa zinaonekana nyuma, zikidhibiti mazingira ya kielimu.

Kijana mdogo aneye tabasamu kwa furaha anaonekana amekaa kwenye kiti cha magurudumu anashiriki kikamilifu katika mchezo ya kuchezea shanga na waya akisongeza shanga zenye rangi mbali mbali. Mtu mzima anaoneka ameketi mbele yake akitoa usaidizi au ushirikiano katika mchezo huu. Mchezo huu unaonekana kuwa mzuri kwa ajili ya kukuza ujuzi wa motori na utaratibu wa mikono.

Watoto wawili wanaonekana wakicheza kwenye sakafu ya buluu na viwanja vya manjano, labda katika chekechea au kituo cha kulelea watoto. Mtoto mmoja, anayeweza kuonekana akiwa ameketi chini, anatumia kifaa cha buluu kucheza na mpira wa machungwa. Mtoto mwengine anaonekana akishika kitu cha kijani kibichi, akionyesha shughuli za kucheza.

Msichana mmoja mwenye tabasamu la kupendeza amekaa kwenye kiti cha magurudumu ndani ya maktaba. Anaonekana akishikilia kitabu kimoja kilichofunguka akionyesha shauku yake ya kusoma. Nyuma yake kuna rafu kubwa zilizojaa vitabu vya aina mbalimbali vikionyesha wingi wa maarifa. Ukuta wa matofali unaongeza hisia tulivu kwenye mazingira. Inaonekana ni eneo la kirafiki na la kuwakaribisha kwa usomaji.

Mwanamke na msichana wanaonekana wakishirikiana wakitumia lugha ya ishara kuwasiliana. Mwanamke anaonekana akifundisha au kueleza kitu kwa kutumia ishara za mikono huku akitabasamu. Msichana naye anaonekana akijibu au akijifunza ishara hizo, akiwa na tabasamu usoni. Mazingira ya ndani yanaonekana kuwa ya tulivu na sofa na kabati vikiwa nyuma, ikionyesha mazingira ya nyumba au shule.

Watu watatu wanaonekana wakishirikiana karibu na simu ya mkononi labda wakisikiliza muziki au wakitazama video. Mwanamke aliye upande wa kushoto anaonekana akitabasamu na kuvalia miwani. Katikati, mwanamume moja amevalia vipokea sauti vya masikioni na anaonekana akionyesha kwa kidole gumba. Mwanamume mwingine aliye upande wa kulia anaonekana akitabasamu na kutazama simu, akionyesha ushiriki katika shughuli hiyo.

Mtoto mdogo mwenye nywele za kahawia zilizofungwa kwa pigtails mbili, anaonekana akichora kwa umakini kwenye karatasi nyeupe. Ameonekana amevaa fulana nyeupe yenye mikono mirefu na anajituma kabisa kwenye kazi ya sanaa. Juu ya meza, kuna vifa mbalimbali vya sanaa kama vile penseli za rangi na vinyago vidogo vya kuchezea. Mtoto huyo anaonekana kuwa na sifa za ugonjwa wa Down syndrome , akionyesha utofauti na uzuri wake wa kipekee.

Watoto wawili wanaonekana wakiwa darasani au mahali pa kusomea. Msichana mdogo aliye mbele ana kifaa cha kusikia masikioni, akinakili au kuchora kwenye daftari lake kwa umakini. Nyuma yake, mvulana anaonekana akijishugulisha na masomo yake akiwa ameinamisha kichwa. Mazingira yanaonyesha vifaa vya shule na michoro ukutani, ikionyesha hali ya kujifunza.

Mwanamke na mtoto mdogo wamekaa mezani washiriki katika shughuli ya kujifunza, mwanamke huyo anaonekana akimfundisha mtoto maneno au sauti labda kama mtaalamu wa hotuba au mwalimu. Mbele yao kuna herufi nyingi za rangi tofauti tawanyika mezani zikionyesha wanajifunza sauti au muundo wa maneno. Mazingira yanaonekana kuwa matulivu ya kujifunza huku kukiwa na vitabu na vitu vingine kwenye rafu nyuma yao.

Katika chumba chenye rangi angavu mtoto mdogo ameketi kwenye meza nyekundu akichora kwa makini. Amevaa vipokea sauti vyeupe, akionyesha labda anaskiliza muziki au hadithi. Nyuma yake watoto wengine wanaonekana wamekaa kwenye meza tofauti, wakishiriki katika shughuli zao. Mazingira yanaonekana kuwa ya darasa au kituo cha watoto yakiwa na vifaa vya kujifunza au kucheza.

Mwanamke anamskuma mwanaume kwenye kiti cha magurudumu barabarani. Wote wawili wanaonekana wenye furaha na wanatabasamu. Ukuta umepambwa kwa mapambo ya nyota na rangi mbali mbali.

Mwanaume anayeonekana kuwa na upungufu wa kuona ameketi mbele ya kompyuta, akiwa ameweka mikono yake kwenye kibodi. Anaonekana akitabasamu na kumtazama mwanamke aliyeketi kando yake, labda akizungumza naye. Kwa nyuma kuna watu wengine na kompyuta, ikionyesha mazingira ya darasa la kompyuta au kituo cha mafunzo. Inawezekana anapata msaada au mafunzo ya kompyuta, huku akionyesha uwezo wake wa kutumia teknolojia, licha ya changamoto.

Mwanafunzi wa kiume anayeonekana akizingatia kazi yake. Ameshika penseli na kuchora au kuandika kwenye karatasi. Mbele yake kuna alama za rangi zi, zikionyesha kuwa wanafunzi wanajihusisha na shughuli za sanaa au kujifunza. Mwalimu anaonekana kwa nyuma akiwasimamia wanafunzi, labda akitoa maelekezo au msaada. Kuna wanafunzi wengine wawili nyuma wakifanya kazi zao pia, wakionyesha mazingira ya kujifunza enye utulivu.

Kundi la watu wanne wamekaa katika duara, wakionyesha wakishiriki katika mawasiliano. Wanaonekana wakitumia lugha ya ishara katika mawasiliano yao, wote wanaonekana wakiwa makini na wenye tabasamu ikionyesha mazingira ya kirafiki na ya kujifunza. Kwa nyuma, kuna rafu nyeupe yenye herufi kubwa B ikipendekeza huenda ni sehemu ya darasa au warsha.

Mwanamke anaonekana akifundisha watoto wawili wadogo. Wote wakiwa na vifaa vya usikivu nyuma ya masikio yao. Mtoto mmoja amevaa shati jekundu na mwingine amevaa shati la bluu. Wote wakiwa na miwani ya macho. Mwanamke huyo anaonekana akifafanua jambo fulani kwa ishara au kwa kutumia vitu vidogo mikononi mwao. Nyuma yao kuna ramani ya dunia au nchi iliyoning'inia ukutani ikionyesha mazingira ya darasani au mafunzo.

Wanawake wawili wanacheza na mvulana mdogo wakiwa wamemshika mikono. Mvulana ameketi kwenye mpira wa buluu, akionyesha furaha na msisimko. Watu wazima wanatabasamu wakionyesha urafiki na ushirikiano. Mazingira yanaonekana kuwa ya shule au kituo cha matibabu kukiwa na rafu za vitabu nyuma.

Watu wawili wanaonekana katika lugha ya ishara wakiwasiliana. Mwanamke anatabasamu usoni mwake huku akitumia mikono yake kueleza jambo. Mwanaume akiwa na mgongo wake kwa kamera anaonyesha ishara pia. Akionyesha ushiriki kamilifu katika mazugumzo. Mazingira ya ndani ya nyumba yanaonyesha hali ya utulivu na faraja.

Mwanamke anaonekana ameketi mbele ya kompyuta akiwa amevaa vipokea sauti vya masikioni vyeupe shingoni. Anaonekana akitumia kibodi maalum ya braille , akisisitiza vidole vyake kwenye vitufe vya buluu na vyeusi. Tabasamu dogo linaonekana usoni mwake likionyesha kuwa ana furaha au amejishughulisha na kazi yake. Kwa jumla, inaonekana kama anatumia teknolojia saidizi kwa ufanisi.

Mwanamke na mtoto wamekaa kwenye sakafu ya mbao wakitazamana. Mtoto anaonekana akishika penseli, akionyesha shughuli ya kujifunza. Mwanamke amevalia nguo za kawaida, akionyesha utunzaji wa mtoto. Mazingira yanaonekana kuwa ya nje, labda kwenye balconi au eneo la kupumzikia.

Wanafunzi na mwalimu wanaonekana kujifunza sayansi katika darasa lenye mwanga wa kutosha .Wanaonekana wakitumia darubini kuchuguza mimea midogo iliyoko mbele yao. Mwalimu anamsaidia mwanafunzi mmoja mwenye shati la njano akimuongoza jinsi ya kutumia kifaa hicho. Mazingira ya darasa yanaonekana kuwa ya kirafiki ya kujifunza huku wanafunzi wengine wakifanya kazi kwa bidii.

Mikono ya mtoto inaonekana ikicheza na vikombe vya rangi mbalimbali. Vikombe hivyo vina rangi angavu kama vile manjano, kijani, bluu na rangi ya waridi. Mtoto anaonekana akipanga au kuviweka vikombe hivyo juu ya vingine. Michezo kama hii husaidia kukuza ujuzi wa mtoto na utambuzi wa rangi kwa watoto wadogo. Mtoto amevaa nguo ya rangi ya waridi.

Mwanamume mwenye ndevu nyeupe na miwani mieusi ameegemea kwenye sofa akisoma kitabu cha breli. Anaonekana kuwa na umakini mkubwa kwenye anachokisoma, huku mikono yake ikiwa imekwama juu ya ukurasa. Pete ndogo inaonekana kwenye kidole chake cha kushoto. Mandhari ya nyuma inaonyesha sehemu ya sebule yenye sofa na mto ikionyesha mazingira ya ndani.

Watu wawili wanaonekana wakitumia lugha ya ishara kuwasiliana. Mwanaume anatabasamu na anaonekana akifanya ishara kwa mkono wake wa kushoto, huku mwanamke akijibu kwa ishara wa mkono wake wa kulia. Wote wawili wamevalia nguo nyepesi, na maandhari ya nyuma inaonekana kuwa ndani ya nyumba. Hali hii inaweza kuashiria mazungumzo ama somo la lugha ya ishara.

Watu wazima wawili wanaonekana wakimsaidia mtoto mdogo kujifunza kuandika au kuchora. Mwanamke mwenye nywele nyekundu anaonekana akionyesha mtoto jinsi ya kutumia kalamu, huku mtoto akishika kalamu nyekundu. Mwanamke mwingine mwenye nywele za rangi ya kimanjano, anaonekana akitoa kalamu nyingine, akionyesha ushirikiano. Mazingira yanaonekana kuwa ya darasa la watoto au kituo cha kulelea watoto.

Kundi la watoto linaonekana likitabasamu na kufanya ishara mbalimbali za mikono. Wote wamevaa sare zinazofanana za buluu na kaptula au sketi za rangi ya khaki, zikionyesha kuwa wao ni wanafunzi. Inawezekana kuwa wao ni wanafunzi wa shule ya chekechea au shule ya msingi wakipiga picha pamoja. Nyuma yao, kuna eneo la kuchezea au darasa na watoto wanaonekana kufurahia muda wao.

Kikundi cha watu kinaonekana kikishirikiana, wakiwa wamekaa kwenye sakafu na kutumia lugha ya ishara. Mwanamke mmoja aliyevaa nguo nyekundu anaonekana akitoa ishara kwa walio mbele yake. Watu wengine watatu, wanaume wawili na mwanamke mmoja wanarudisha ishara hiyo kwa tabasamu. Inawezekana wanafanya mazoezi ya lugha ya ishara au wanawasiliana kwa lugha ya ishara.

Inaonekana darasa au ukumbi wa mihadhara ambapo wanafunzi wanashiriki kikamilifu. Wanafunzi wawili wanaonekana wakitumia lugha ya ishara, mmoja akiwa mbele akifafanua na mwingine akifuata kwa makini. Nyuma yao wanafunzi wengine wamekaa kwenye viti vyekundu wakifuatilia somo. Meza ya mbele ina kompyuta na vifaa vingine vya teknolojia vinavyotumika katika ufundishaji.

Mtoto mdogo ambaye anaonekana kuwa na kiungo bandia cha mguu anacheza na vizuizi vya mbao. Mama au mlezi wake amekaa chini karibu naye akimsaidia kucheza na vizuizi hivi vyenye herufi na picha. Wote wawili wameketi kwenye zulia lenye mistari katika chumba chenye mwangaza mzuri. Inaonekana ni wakati wa kucheza na kujifunza kwa furaha.